Mama ameketi kitandani akiwa amevalia mavazi ya hospitali ya rangi ya waridi na kofia ya upasuaji ya kijani, mikononi mwake anamshikilia mtoto mchanaga aliye funikewa vizuri kwa blanketi jeupe lenye michoro ya rangi tofauti, ukuta wa nyumba ni wa buluu na kuna dirisha upande wa kushoto pamoja na tepu iliyo ninginia, kitanda kingine kiko pembeni pamoja na meza ndogo iliyo na chupa ya maji, mama anaonekana kumwanaglia mtoro wake kwa upendo na utulivu, mazingira yana dihirisha kuwa wako katika huli la wazazi hospitalini.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya bulu akimhudumia mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda cha hospitali, mama wa mtoto aliyevalia gauni lenye mauwa ya rangi mbali mbali anatazama kwa makini huku akiwa karibu na mtoto, mazingira yaonyesha kuwa wako katika chumba cha afya ya kliniki na kuna vifaa vya matibabu nyuma yao.